Gorofa limejengwa kwa mawe ya asili. Likiyonyesha usanifu wa kitamaduni na imara. Jengo lina madirisha mengi yenye furemu za rangi nyeupe. Chini ya jengo kuna udogo uliopandwa mimea ya kijani kibichi.

Rafu ya mbao yenye sehemu mbalimbali za kuhifadhia. Kila sehemu inonekana kuwa na faili, madaftari au vitabu vilivyopangwa kwa umaridadi. Mpangilio huu unaweza kuonekana katika ofisi, shule, maktaba au hata nyumbani.

Wanariadha wawili wa Kenya, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamesimama wamebeba pendera ya Kenya. Wote wanaonekana wakiwa katika mavazi ya riadha. Wanariadha, mmoja wao akiwa Mercy Chelangat Koech ,ambaye ni mwanariadha wa para athletics mwenye ulemavu wa macho.

Jendo la gorofa ambalo linaonekana kuwa nyumba ya kisasa. Jengo lina balkoni ya mviringo, kwenye gorofa ya kwanza, na milango miwili ya mbao kwenye gorofa ya chini. Kuna bustani ndogo iliyopandwa mbele ya nyumba yenye miti na mauwa.

Wanaume wanne wakiwa kwenye boti ndogo, karibu na pwani. Wote wanne wamevalia mavazi yenye nebo ya Kenya. Mwanaume mmoja ameketi katikati ya boti akiwa ameshkilia kipini cha boti. Majji tulivu na miti iliyojaa kandokando.